Chini ya kibao kilicho andikwa mpesa, pamepangwa kreti za soda, juisi , gunia za mchele na sukari na unga wa kupika na bidhaa nyinginezo.

Duka la mpesa ambalo mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi, ambao umefunguliwa. Duka lenyewe liko kando ya barabara.

Duka ambalo ni la doctor Ajub mpesa. Lina mlango wa kijani kibichi na mbele yake mwanaume ameketi huku amewekelea mikono juu ya meza iliyo ya rangi ya kahawia.

Noti za elfu moja ya Kenya. Zimepangwa kwenye meza ya rangi nyeupe. Noti zimechorwa mzee Kenyatta aliyekuwa rais wa Kenya. Noti moja kati ya hizo iko na rangi ya blue .

Magari ya aina mbalimbali yenye rangi nyeusi, nyeupe, bluu, kahawia yamepangwa mbele ya chumba ambacho ni cha rangi nyekundu na chumba kingine ni cha rangi nyeupe.

Gari nyeupe ambazo zinaonekana kuwa bado ni mpya, zimewekwa kando ya barabara chini ya gorofa ya rangi nyeupe, na kando yake kuna mlingoti wa rangi nyeusi.

Gari ya Nissan nyeupe inayofunguliwa mlango imewekwa mbele ya basi chini ya ghorofa kubwa na kando yake kuna magari mengine.

Mikunga ya ndizi iliyokomaa imewekwa ndani ya ndoo za rangi nyeupe na nyuma yake mbao ambazo zimetengenezwa kubeba vitunguu, viazi tamu na kabeji zimewekwa katika soko kwa ajili ya kuuzwa.

Mkono wa mtu umeshika manoti ya shiling elfu moja ya Kenya na mbele yake kuna dawati ya rangi ya kahawia na kompyuta nyeusi.

Chumba cha M-Pesa. Mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi na ndani yake kuna friji ambayo imepangwa soda ndani na bidhaa zinaonekana kwa umbali. Mbele yake kuna baiskeli ambayo imesimamishwa kando ya kiti cha mbao.

Kando ya barabara kuna chumba cha uuzaji wa maziwa ya mount Kenya na milango yake ni ya rangi ya blue na kuta zake ni za rangi nyeupe.

Gari za rangi ya manjano, nyeupe, nyeusi na rangi nyekundu zipo katika chumba, ambalo linaonekana ni la biashara ya magari na watu wanatembeatembea ndani wakiangalia hizo magari.

Chini ya tandarua nyeusi, soko ni ya mboga za haina mbalimbali, watu wanapita wakinunua mboga. Mchuuzi moja amebeba beseni katika mkono wake huku akimuhudumia mnunuzi moja.

Manoti ya elfu moja ya Kenya na moja ni mia tano ya Kenya ambayo imechorwa mzee Kenyatta aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya. Imeshikwa katika mkono wa mtu.

Magari yamesimamishwa kwa uwanja, chini ya miti ya kijani kibichi. Na gari yenyewe ni ya rangi ya bluu, nyeusi, na ingine ni ya rangi nyeupe. Na kando yake kuna watu wamesimama, huku wengine wakitembea.

Kwenye kibanda pamewekwa vyakula kama vile ndizi zilizoiva, ndizi zenye hazijaiva ni za kupika zilizo za kijani kibichi na kwenye gunia pamewekwa nyanya, vitunguu, ndimu na pilipili hoho.

Duka la Uzuri na Saluni. Lipo kando ya barabara, milango yake ni ya rangi ya kijani kibichi, na bidhaa zimewekwa ndani ya kioo kwenye duka hili. Watu wamekaa nje na wengine kando yake.

Kando ya barabara kuna duka la mpesa lenye mlango mmoja ni wa rangi ya blue na ingine rangi nyeupe na ndani yake kuna bidhaa. Kando yake kumewekwa pikipiki ambayo mtu amekaa na ingine ni baiskeli.

Katika kibanda ambacho kinatengenezwa na mbao kumepangwa nyanya, vitunguu na viazi mbatata ambazo zimepangwa juu ya gunia ya rangi ya kijani kibichi.

Duka la maziwa. Ndani yake kuna mashine ya kupima maziwa. Milango ya duka ni ya rangi nyeupe na kikaratasi zimewekwa juu ya mlango na kwa ukuta wa mashine ambao umechorwa ng'ombe nyeupe na madoadoa nyeusi.

Ni ndani ya soko ya viatu aina mbalimbali, nyeupe nyekundu za wanafunzi zimetandikwa chini na mbele yake pamewekwa nguo.

Soko ambalo mvua imenyesha mingi. Wachuuzi wanauza mikunga ya ndizi, parachichi, maembe, vitunguu na wengine wanatembea wakinunua. Na kuna vibanda vyenye mabati ya rangi ya blue.

Wachuuzi na wanunuzi wapo katika soko huku wakikagua vyakula mbalimbali kama vile mahindi, nyanya, machungwa, viazi tamu, pilipili hoho na vinginevyo.

Wachuuzi na wanunuzi wapo katika soko ya manguo ambayo ni ya mtumba. Nguo zenyewe ni mashati, sweta, koti, leso, gunia na vitambaa.

Duka la mpesa lenye milango yake ni ya kijani kibichi, pamewekwa gunia na mifuko ya uuzaji na nje kuna besheni za rangi ya kijani kibichi na gunia, na kiti moto.

Juu ya meza ya rangi ya kahawia kumewekelewa manoti nne ya elfu moja ya Kenya na kando yake kuna mikebe ambayo imewekwa peremende ya rangi ya blue .

Watu wamepanga foleni katika chumba ambacho kina maandishi ya mpesa na nambari ya mpesa na juu yake kuna kibao kinaonyesha mpesa iko mahali hapa.

Gari za aina tofauti tofauti zimewekwa katika hifadhi ya magari. Magari zenyewe ni za rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Mbele ya gari nyeupe ambazo zimepangwa katika uwanja. Watu wamesimama na kando yake pamepandwa miti na mlingoti wa stima.

Ndani ya kadibodi na besheni na kreti, pamepangwa ndimu, machungwa, viazi, karoti, pilipili, nyanya, vitunguu ambazo zimefungwa kwa neti na nyuma yake kuna ndoo za rangi ya machungwa.

Noti za mia moja ya Kenya zimewekwa juu ya meza, ila picha ya Mzee Kenyatta ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Kenya.

Kwenye uwanja wa nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Watu wanetembea. Kuna fari nyeupe na zingine nyeusi. Kando yake pamepandwa miti na kwa umbali kuna hema za rangi nyeupe.

Gari ya aina ya mercedes, ambayo imeandikwa Rawa auto na ni ya rangi nyeusi. Imesimamishwa kando ya magari zingine za rangi nyeusi ndani ya chumba cha maonyesho ya magari.

Duka ambalo limepakwa rangi nyeupe na kibao cha rangi ya kijani kibichi juu yake na matangazo yamechorwa ng'ombe na maandishi ya bidhaa ya maziwa ya Kieni.

Kwenye uwanja pamesimamishwa gari nyeupe na nyeusi huku watu wamekaa kando na mbele ya hizo magari . Na nyuma ya magari pamepandwa miti pamoja na mahindi.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa katika maegesho ya gari. Gari ni za rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, machungwa na blue . Kando yake pamepandwa miti.

Vitambaa zilizo za aina ya vitenge zimepangwa katika rafu na zenyewe ni za rangi ya manjano, zambarau, nyeupe, nyekundu na madoadoa mengine tofauti na ndani ya rafu pamewekwa kamera.

Mikungu ya ndizi tamu imetandikwa kwenye gunia ya rangi nyeupe kwenye kibanda na kando yake kuna kreti za mayai, ambazo zimewekwa juu ya gunia ya rangi ya kijani kibichi.

Duka ambalo ni la M-Pesa. Mlango wake ni wa rangi ya bluu na mlango mwingine ni wa rangi ya kijani kibichi. Ndani yake mnauzwa soda na kuna friji ambayo imeandikwa beco na kuna mtu amesimama kwa mlango. Nje yake inaonekana duka liko kando ya barabara.

Chumba cha milango mitatu, mlango mmoja ni wa rangi nyeupe, zingine mbili ni za rangi ya buluu na juu yake pameandikwa Amani Gereral Shop Mangu, Tomato, na ingine imeandikwa Dairy Milk Bar.

Duka lenye milango ya kijani kibichi na ndani yake kuna friji zenye zimewekwa soda na kwa mlango pamewekwa maji na juu ya mlango kumetundikwa mipira. Kando yake kuna watu wamekaa kwa kiti cha mbao.

Chumba kikubwa chenye kuta zake ni za rangi nyeupe na mawi yapo ndani yake ni ya rangi ya buluu, nyeupe na nyeusi.

Vitambaa za aina ya vitenge, zenye rangi tofauti tofauti kama kijani kibichi, nyeupe, nyekundu na nyeusi zimepangwa katika rafu ambayo iko na kofia juu yake.

Watu wawili wanaonekana kupokezana pesa ambazo ni noti ya elfu moja ya Kenya, juu ya meza kunaonekana kuna kompyuta.

Watu wa jinsia mbalimbali wanatembea katika soko ambapo panauzwa blanketi, miwani, kofia, miwa na vitu vinginevyo.

Duka la mpesa ambalo liko kando ya barabara na ndani yake kuna maji na bidhaa zingine. Mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi na nje ya duka kuna pikipiki.

Chumba chenye milango ya rangi ya blue na juu yake maandishi ya Yustina milk . Kumechorwa ng'ombe na wanatangaza kuuza maziwa freshi . Watu wameketi ndani ya chumba na kwa mlango kumewekwa jiko ambayo sufuria imewekwa juu.

Soko limejaa watu ambao wako na nyanya, sanduku zimetengenezwa na mbao na kando yake kuna vyumba vya mabati ambavyo watu wamejikinga

Katika uwanja pamewekwa magari ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na nyuma yake kuna miti mirefu na kando yake watu wamesimama na wengine huku wameketi.

Duka la M-Pesa, lenye milango ya kijani kibichi na ndani yake mna bidhaa mbalimbali, pamoja na maji imewekwa karibu na mlango na juu yake kuna kibao chenye maandishi Mvita Smart .

Viazi mbatata zimepangwa ndani ya ndoo zilizo nyeupe, ingine samawati. Karoti, pilipili hoho zimetandikwa kwenye gunia kwa ajili ya kuuzwa.

Duka lenye kibao ya matangazo ya Royal starinn, penye panauzwa bidhaa za maziwa, keki na hata mayai. Sakafu na kuta zake zimeundwa na rangi ya blue .

Akina mama ambao wanauza katika soko matunda ya aina kama machungwa, ndimu, nyanya ,parachichi, paipai na nanasi.

Magari ya kijani kibichi, nyeupe, nyekundu, bluu na nyeusi katika jumba kuu kwa ajili ya kuuzwa ama kukodisha kwa wananchi .

Mkono wa mtu umeshika noti la elfu moja ya Kenya, noti la mia tano, noti la mia moja na noti la hamsini.

Mama anatengeneza mapambo ya asili ya kimaasai ambayo ni ya kuuza, uteo wa rangi ya kijani kibichi ametandikwa ajili ya biashara ama kuuza.

Tray za plastiki ya mayai zimepangwa katika rufa ya duka ambayo kuta zake na milangi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Tray zenywe ni za rangi ya kijani kibichi, nyekundu, rangi ya machungwa na ingine blue .

Bidhaa mbalimbali zimewekwa katika maonyesho ndani ya soko. Bidhaa zinazouzwa ni pilipili, mahindi, taulo, vitambaa, vitunguu, mifuko ya gunia, nyanya, ndimu.